Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydrophonic ,ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo, bali maji yenye virutubisho vya mbolea. Mabomba meupe ya plastiki yametobolewa mashimo, kisha mimea mbalimbali kupandwa. Mimea hiyo inaonekana kuwa na afya nzuri.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo, bali maji yenye virutubishho vya mbolea. Mimea imepandwa kwenye mashimo yaliyo kwenye mabomba kwa njia ya ngazi ili kuipa kila mmea nafasi ya kukua. Ukulima huu uko katika mazingira ya wazi.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha hydroponiki ambapo mimea hukuwa bila kutumia udongo bali maji yenye virutubisho vya mbolea ,mimea imepandwa kwenye mashimo midogo midogo kwenye mirija nyeupe ya plastiki ndani ya chafu mimea hii imepandwa vizuri kwenye safu na inaonekana kuwa na afya njema.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha hidroponiki mimea ukua bila kutumia udongo bali maji yenye vitutubisho ya mimea. Mimea mingi ya kijani kibichi yame pandwa kwenye chafu juu ya meza ya mbao zilizo tengenezwa ili kuipa msaada inapo endelea kukuwa. Miti hiyo imepandwa kwa mpangilio mzuri na kuna nafasi kati ya meza hizo za kupita.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa cha haidroponiki, ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo bali maji yenye virutubisho vya mbolea. Mabomba meupe yametobolewa mashimo madogomadogo ili kupandia mimea. Yameekewa pia taa za rangi zinazomulika katika mazingira ya nje.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo bali maji yenye virutubisho vya mbolea. Mimea hiyo imepandwa kwenye mashimo yaliyo kwenye mabomba meupe. Kilimo hiki cha haidroponiki kinaweza kufanyika hata ndani ya nyumba, bora tu mimea inapata maji yanayohitajika kwao kukua kwa hali na afya nzuri.

Huu ni mfumo wa teknolojia wa kisasa ambapo mimea hukua bila kutegemea udongo, bali maji yenye virutubisho vya mbolea. Mimea imepandwa kwenye beseni, ndani ya chumba fulani. Mimea hio inaonekana kuwa na afya njema, hata bila udongo. Kilimo hiki cha hydroponiki , mimea hupitishiwa au kumwagiliwa maji yeye virutubisho, ilikusaidia mimea kukua kwa haraka.

Hiki ni kilimo cha sasa cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali maji yenye virutubisho vya mbolea. Mimea mbalimbali imepandwa kwenye mashimo ya mabomba kwa mpangilio wa kuvutia. Kwenye sakafu kuna sanduku la plastiki linalopitisha maji yanayoitajika na mimea kukua.

Hii ni aina ya kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali maji yenye virutubisho vya mboleaa. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki na maji yameelekezwa kwenye mabomba hayo ili kusaidia mimea kukua kwa haraka na kwa afya nzuri.

Hiki ni kilimo cha hydroponiki ambacho ni teknolojia ya kisasa ya kilimo kisichotumia udongo. Mimea hupandwa kwenye mabomba maalum yenye mashimo na mizizi yake hupata virutubisho kutoka kwenye maji yaliyoongezwa mbolea maalum. Mfumo huu husaidia mimea kukua haraka na unaweza kufanywa katika maeneo madogo kama miji au ndani na nyumba.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali kutumia maji yenye virutubisho vya mbolea. Mimea mingi yenye uoto na hali nzuri imepandwa kwenye masinia ya plastiki ndani ya chafu. Kuna mtu mmoja aliyevaa barakoa akiwa na sinia ya mimea mkononi.

Hiki ni kilimo cha kisasa kwa njia ya hydroponiki , ambapo mimea hufanya bila kutumia udongo. Mimea imepandwa kwenye mifuko maalum yaliyojazwa na virutubisho. Kilimo hiki kinafanyika ndani ya nyumba ya kitalu ilikulinda mimea dhidi ya hali mbaya. Kuna mtu anayeonekana akikagua mimea kwa ukaribu na matunda yanaonekana kuiva.

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mbinu ya haidroponiki: Katika mbinu hii ya kilimo, mimea hupandwa bila kutumia udongo mbali kutumia maji yenye virutubisho muhimu kwa ukuaji wa mimea. Mtu mmoja anaonekana akimwagilia mimea iliyopandwa kwenye mabomba meupe maji. Mimea imepandwa kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa kwenye matundu ya mabomba hayo.

Hiki ni kilimo cha hydroponiki ambacho mimea hustawi bila kutumia udongo. Kuna mimea ya mboga iliyokua kwenye chombo cha plastiki kilichowekwa juu ya stendi ya mbao. Chini ya chombo hicho, kuna ndoo nyeupe iliyounganishwa kwa bomba ya plastiki. Mfumo huu unatumia maji yaliyochanganywa na virutubisho maalum vya mimea badala ya udongo.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali hupata virutubisho vyote muhimu kutoka kwenye maji yenye mchanganyiko wa madini. Mimea imepandwa ndani ya mabomba ya plastiki yalio na mashimo ambapo kila mmea umewekwa. Mimea inastawi vizuri chini ya kivuli ili kuilinda thidhi ya jua kali au mvua nyingi.

Hiki ni kilimo cha hydroponiki, ambacho ni aina ya kilimo cha kisasa, kinachofanyika bila kutumia udongo, bali maji yanayoongezwa virutubisho. Mimea inayoonekana, imepandwa kwenye mifumo ya plastiki, ambayo hupitisha maji yenye virutubisho muhimu. Maji haya husambazwa kwa njia ya mzunguko kwa kutumia pampu na vyombo vya kuhifadhi maji.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mimea hukua bila kutumia udongo bali kwa kutumia virutubisho kutoka kwenye maji na mchanganyiko wa madini. Mimea imepandwa ndani ya mashimo ya mabomba yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri na imepandwa katika sehemu ya chumba fulani.

Huu ni ukulima wa kisasa cha viwandani. Vifaranga vya kuku wako katika idadi kubwa ndani ya chumba kubwa. Hiki ni kilimo cha biashara wa kuku wa kuuzwa kwa wateja wanaohitaji. Chumba hiki kina mwangaza wa kutosha ambayo ni muhimu kwa ukuaji wa kuku. Kuna vifaa vya lishe vya chakula na maji kwa vifaranga.

Hiki ni kilimo cha kiwanda kinachoendeleza kilimo cha vitunguu vinavyotumika sana sana katika mapishi au shughuli zingine. Vitunguu hivi viko kwa wingi na vinaonekana kuwa vya afya nzuri. Mkulima anavimwaga katika eneo moja ili kuonwa na kuuzwa kwa wateja au makampuni wanaohitaji.

Huu ni ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa katika mazingira ya kilimo cha viwandani. Ng'ombe wa maziwa wamefugwa kwa wingi kwa lengo ya uzalishaji mkubwa wa maziwa. Ng'ombe wamepangwa kwa mistari moja waki kabili eneo la kulishia chakula na mfumo wa kisasa uigizaji hewa na baridi umewekwa ili kudhibiti joto na mazingira ya ndani.

Hili ni shamba kubwa la kilimo cha kisasa kinachojulikana kama kilimo cha viwandani. Kuna safu zilizopangwa kwa ustadi wa mimea ya kabichi zikiwa kwenye udongo wenye rotuba na zilizo na mfumo wa umwagiliaji wa matone ya maji.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha viwandani ambapo mimea hupandwa kwa uwingi kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Nyumba ya plastiki hutumika kudhibiti hali ya hewa kama joto, unyevu na mwanga ili mimea ikue kwa haraka na kwa afya nzuri. Mimea imepandwa kwa mistari iliyopangwa vizuri na huweza kumwagiliwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Hii ni shughuli ya kilimo cha viwandani, hasa katika uzalishaji wa kahawa. Wafanyikazi wako katika hatua ya kugagua na kuchambua matunda ya kahawa baada ya kuvunwa. Matunda hayo yanaonekana yakiwa kwenye gunia kubwa na ni ya rangi tofauti tofauti kama vile: nyekundu, kijani na nyeusi. Nyuma kuna jengo linaloweza kuwa ni kituo cha ghala la kuhifadhi kahawa.

Katika sehemu ya shamba hili kilimo cha kisasa cha kiwandani ambacho kinahusisha uzalishaji wa nyanya kwenye mazingira yaliyoandaliwa vizuri. Kuna mistari ya nyanya zilizopandwa kwa mpangilio mzuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone na udongo uliolimwa kwa makini. Kilimo hiki ni mfano wa maendeleo ya kilimo; yanayochochea usalama wa chakula, kuongeza mapato ya kuchangia katika maendeleo ya uchumi.

Hii ni kilimo cha kisasa cha kibiashara cha nyanya. Mmea ya nyanya imepandwa kwa mpangilio mzuri katika mistari. Kila mmea umefungwa na kamba inayoisaidia kukuwa wima. Mkulima pia anaonekana akifanya kazi kati ya mistari.

Huu ni umwagiliaji wa maji kwa njia ya matone. Mimea imepandwa kwenye visanduku vya mbao na kunyunyiziwa maji kwa njia ya matone, kwa kutumia mabomba yaliyotobolewa mashimo madogo ya kupitisha maji, hadi kwenye mizizi. Mimea hiyo ni michanga, na maji inaisaidia kukua.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu wa umwagiliaji hutumia mrija wa plastiki wenye mashimo madogo unaopita karibu na kila mmea. Maji hutiririka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mzizi wa kila mmea kwa matone badala ya kumwagilia kwa wingi juu ya udongo. Mimea imepandwa vizuri kwenye safu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaoitwa umwagiliaji wa matone au kunyunyizia maji, ambapo maji hutoka kidogo kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Shamba yenye mimea midogo inamwagiliwa kwa kutumia mabomba madogo yaliyo na mashimo au vichwa vya kunyunyizia maji. Wakulima wanaonekana wakishughulika katika shamba.

Huu ni mfumo wa umwagiliji unaotumika kumwagilia maji shambani kwa njia ya mfereji ya bomba inayotoa maji kwa kunyunyiza. Maji yananyunyizwa kwa shinikizo yanayofunika sehemu kubwa ya udongo ili kuhakikisha mimea imepata unyevu. Udongo unaonekana kuwa tayari na umeandaliwa kwa ajili ya kupanda mimea.

Hili ni shamba lenye mfumo wa umwagiliaji wa matone unaotumika kumwagilia mimea kwa njia ya bomba na vinyunyizio , mimea inapokea maji kwa usawa bila kutegemea mvua pekee. Mfumo huu unaendeleshwa na mashine au pampu na unaweza kuwa wa mkono au wakisasa zaidi unaoendeleshwa kwa mashine.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mmea kwa njia yaku nyunyuzia maji. Mfumo huu hutumia mashine au mifumo ya mabomba yenye vichwa kunyunyuzia maji ambapo vinapuliza maji kama mvua juu ya mimea. Hii ni njia ya kisasa ya umwagiliaji inayo saidia kuongeza uzalishaji wa mazao hasa katika maeneo yenye upungufu wa mvua.

Shamba hili lina mimea iliyopandwa kwa mistari na kati ya mistari hiyo kuna mitaro inayopitisha maji. Hii ni mbinu ya umwagiliaji kwa njia ya mtaro ambapo maji yanaelekezwa taratibu kwenye mashimo ya udongo hadi kufikia mizizi ya mimea bila kupotea ovyo.